Ni transfoma ya umeme iliyowekwa juu ya nguzo mbili za mbao. Kuna nyaya za umeme zilizounganishwa na transfoma na pia kuna alama za hatari zilizobandikwa kwenye nguzo. Nyuma ya transfoma, kuna miti na anga yenye mawingu.

Ni mandhari ya wazi na nguzo za umeme zikionyesha mbali kuelekea upeo wa macho. Anga imegawanyika kwa rangi mbili tofauti, upande mmoja una mawingu ya buluu na mwingine una rangi ya machweo ya chungwa na njano, ikionyesha labda jua linatua. Chini kuna miti na mimea mingi ikionyesha eneo la kijani kibichi.

Ni kituo cha kupoza umeme chenye nguzo za umeme, transfoma kubwa na vifaa vingine vya kusambaza na kudhibiti umeme. Nguzo za umeme zinazoonekana nyuma zinaonyesha njia ya umeme ya volteji ya juu. Mahali hapa panaonekana kuwa wazi na kuna changarawe chini.

Kiwanda kikubwa cha kuzalisha umeme kinachotumia mvuke kikiwa kimewekwa katika mazingira ya mashambani. Kuna majengo makubwa, mabomba mengi yakijani yanayopeleka mvuke kwenye mitambo na moshi mweupe uliotoka kutoka kwenye minara ya kupoeza.

Wanaume wawili waliovalia fulana za usalama ya rangi ya manjano wakiwa wanatembea kando ya barabara huku kukiwa na miundombinu mikubwa ya umeme nyuma yao. Mmoja wa wanaume hao anaongea kwenye simu.

Ni nguzo za umeme mbili zilizosimama wima zikiwa zimebeba transfoma ya umeme ya rangi ya bluu-kijivu juu. Waya za umeme zinazoonekana zikiunganisha nguzo hizo na kuelekea mbali. Nyuma ya nguzo kuna miti mirefu na anga lenye mawingu.

Mandhari ya wazi na pana amabapo katikati kundi kuna punda milia watatu wakiwa wamesimama kwenye nyazi ndefu zinazoonekana kuwa kijani kibichi na kavu kwa sehemu. Punda milia hao wana milia ya nyeusi na nyeupe inayongaa na wanaonekana wakiwa wametulia mmoja akionekania akiegemea mwingine kuashiria utulivu .

Inaonyesha uvujaji wa maji kutoka kwa mabomba. Kushoto inaonyesha maji yakimwagika kwenye vali. Kulia inaonyesha mvuke au maji kutoka kwenye sehemu ya bomba chini ya ardhi na kutengeneza dimbwi dogo la maji.

Ni simba dume mwenye manyoya mengi mweusi na kahawia amelala chini kwenye udongo, anaonekana ametulia na kuna uzio wa waya nyuma yake kuashiria labda yuko kwenye eneo lililofungwa kama hifadhi ya wanyama.

Mtu amevaa fulana ya rangi ya kijani kibichi. Anasimama katikati ya rundo kubwa la takataka na mimea mirefu inayoonekana kama mianzi. Anaonekana akichukua au kuchunguza kitu kutoka kwenye takataka. Kuna watu wengine nyuma yake , baadhi yao wakiwa wamevalia fulana zinazofanana.

Wanaume watatu wote wakiwa wamevalia fulana za kijani kibichi zinazong'aa wanatumia vijiti virefu kusafisha takataka kutoka kwa maji machafu .Takataka nyingi zimekusanyika nyuma yao zikiunda rundo kubwa la uchafu.

Tembo mdogo anakula majani kutoka kwenye mimea. Amezungukwa na ardhi ya udongo mwekundu na miti mingine migumu. Kwa nyuma upande wa kushoto kuna jukwaa la kutazamia, linaloinuliwa ambapo kuna kundi la watu linaloonekana watalii. Wamesimama kutazama tembo.

Nyumba nyingi zimejengwa kwa mabati ya zamani na vifaa vingine visivyo rasmi na paa zao nyingi zinaonekana kuwa na kutu. Zimepangwa kwa msongomano mkubwa, zikipanda juu ya mlima. Kuna nguzo nyingi za umeme au simu na nyanya zinazoonekana zimepita katikati ya nyumba zikionyesha miundombinu isiyo rasmi au isiyo salama. Nyuma ya makazi hayo kuna miti mingi na mimea inayoonyesha eneo la kijani kibichi au msitu.

Ni mandhari ya makazi yasiyo rasmi mtaa wa mabanda ambao mara nyingi huonyesha hali ya maisha ya watu waliokatika mazingira magumu. Majengo mengi yanaonekana yamejengwa kwa vifaa visivyo rasmi kama vile mabati, mbao na matope. Yamejengwa kwa ukaribu sana kuashiria msongomano wa watu. Baadhi ya nyumba zina paa za mabati zenye kutu na kuta za udongo zikionyesha ukosefu wa miundo mbinu bora ya ujenzi.

Mwanaume anatembea kwenye njia yenye matope. Amebeba ndoo na mfuko mkubwa mgongoni, huku nyuma kukiwa na majengo yaliojengwa kwa mabati, inaonekana kama sehemu ya makazi duni, na ni eneo lililoadhiriwa na mvua maka .

Ni makazi duni yenye nyumba zilizojengwa kwa mabati na mbao zilizochakaa zikiwa zimejengwa karibu na mto wenye maji machafu. Watoto wanaonekana wakicheza karibu na kingo za mto. Majengo marefu yanaonekana nyuma.

Kundi la watu wakiwemo watoto wakiwa wamekusanyika nje katika eneo lenye miti. Wengi wao hasa watoto wameshikilia mimea midogo ikionyesha kuwa ni miche. Baadhi ya watu wazima katika kundi hilo wamevaa barakoa na baadhi ya watoto pia wamevaa. Taswira ya jumla inaonyesha kuwa wanashiriki katika tukio la upandaji wa miti.

Kundi la pundamilia wakinywa maji kutoka kwenye dimbwi, wamejipanga safu vichwa vyao vikiwa vimeinama chini kwenye maji, mandhari ya nyuma yanaonyesha nyasi kavu.

Mwanaume ameketi chini kando ya mto, anaonekana akifikiria, huku ameshika kidevu chake. Nyumba zilizopo kando ya mto, zimejengwa kwa mabati na matofali, zikionyesha dalili za uharibifu kutokana na mafuriko. Vifusi na taka zimetapakaa kando ya maji na maeneo ya makaazi, kuashiria adhari mbaya ya mafuriko.

Ni eneo kubwa iliyojaa taka na uchafu ukiwa na maji machafu. Nyuma kuna makazi yaliyojengwa kwa njia isiyo rasmi na miti michache. Anga lina mawingu meupe na bluu ikionyesha hali ya hewa nzuri tofauti na uchafu chini.

Ni kundi la nyani wamekaa nje katika mazingira ya kijani kibichi, pengine msituni. Kuna nyani watatu wanaonekana kwa uwazi, na mmoja wao yuko mbele kabisa na anaonekana wazi wazi. Yule nyani aliye mbele ana sura nyeusi na manyoya ya kahawia kijivu. Macho yake yanaonekana kuelekezea, moja kwa moja mbele, na anajitokeza zaidi kwa sababu amekaa karibu.

Ni kifaru mweusi, anala majani marefu kwenye savana huku mandhari ya kijiji lenye majengo marefu ikionekana. Nyuma yake inaonekana kama katika hifadhi ya kitaifa ya Nairobi kwenye ambapo wanyamapori na mandhari ya mjini hukucha.

Akina mama wanafua nguo nje katika mazingira ya kambi, baadhi ya nguo zimeanikwa kukauka na zingine ziko kwenye ndoo. Kuna paa la muda linalotoa kivuli. Mandhari inaonekana kuwa na unyevunyevu, labda kutokana na mvua ya hivi majuzi.

Ni mandhari ya bustani, la wazi lenye miti mingi hasaa miti mikubwa katikati. Kuna uzio iliyotengenezwa kwa mawe, vyekundu na uzio wa mbao unaonekana nyuma. Watu watatu wanaonekana upande wa kulia wa mti huo. Chini ya mti kuna eneo la duara lenye udongo wa majani makavu, yaliyoanguka. Kuna pia ishara karibu na mti huo.

Ni kumbi kubwa lenye umbo wa duara pengine la tamasha wenye viti vingi vya watazamaji vinavyoelekea kwenye jukwaa la mbao. Katikati ya jukwaa kuna kikundi cha watu wanne wanaoonekana kuwa wasanii wakiwa wamevaa sare zenye mikia mekundu na nyeupe. Wanaonekana wakifanya sarakasi huku mmoja akiwa amewabeba wengine.

Mto uliochafuliwa na takataka huku maji yakionekana kuchafuka. Ufukwe la mti una mimea mirefu na pia umejaa taka. Kwa nyuma, kuna majengo makubwa ya viwanda na magari meupe yanaonekana barabarani. Hali inaashiria uchafuzi wa mazingira.

Vibanda. Nyumba nyingi zimejengwa karibu karibu, zikiwa na mapaa za mabati yenye kutu. Hali inaonyesha msongamano mkubwa wa watu na miundombinu isiyo rasmi. Hali kama hii inapatikana katika miji mingi ambapo watu wengi huishi katika mazingira haya kutokana na uhaba wa nyumba za bei nafuu na ajira.

Ni ndege wawili wenye madoa wanaofanana na aina ya tungsten wakiwa wamesimama karibu na miamba yenye rangi ya udongo na mimea ya kijani kibichi. Wana miguu mirefu nyembamba yenye rangi ya njano.

Ni kundi la wanaume watano wakiwa wamevaa fulana za manjano zinazong'aa. Wanasafisha takataka kutoka kwa mto uliochafuliwa sana. Wanaume hawa wamesimama ndani ya maji meusi wakitumia zana kama vile reki na koleo kutoa uchafu.

Mtaa wa mabanda nchini Kenya ikiwa na nyumba za mabati ziliochakaa na kushikwa na kutu zikiwa zimejengwa kando ya mto wenye maji machafu. Inaonyesha hali ya maisha duni na uhaba wa miundombinu.

Ni simba ambaye amefungua mdomo wake mpana akionyesha meno yake makali na ulimi wake. Anaonekana kuwa anatoa miayo mikubwa ananguruma. Nywele zake za dhahabu zinaonekana wazi. Inaonekana kuna wadudu wadogo wanaozunguka karibu na pua yake. Mandharini nyuma imefifa ikionyesha mimea yenye kijani kibichi.

Pundamilia wawili wamesimama kwenye nyasi ndefu wakiwa na jiji yenye majengo marefu nyuma yao. Ikiwezekana ni hifadhi ya kitaifa ya Nairobi ambayo inajulikana kwa wanyama pori wake wanaotembea karibu na mandhari ya jiji.

Jumba la kimataifa la KICC ni jengo refu lenye umbo la duara lenye ghorofa nyingi na linaonekana likiwa limezungukwa na bendera mbalimbali za kimataifa chini yake. Bingu ina mawingu meupe yaliyotawanyika na majengo mengine yanaonekana kwa mbali.

Simba wawili dume, na jike, wakiwa wamesimama kwenye nyasi ndefu, inaonekana kama mbunga, ama eneo la porini, simba la dume ana manyonya meusi shingoni, huku jike likiwa limeegemea kichwa chake karibu na simba dume, wote wanaonekana kutulia, na kuangaliana.

Shingo na kichwa cha twiga, twiga anaonekana ameinama na ametoa ulimi wake nje. Mbele yalke kuna uzio wa mbao unaonyesha uwezakano uko katika eneo la wanyama wa uhifadhi. Nyuma ya twiga kuna miti mingi na mimea ya kijani kibichi na twiga mwingine ana onekana kwa umbali.

Kundi la wanafunzi wa shule, wakiwa wamesimama na kutazama watu wawili wazima wakipanda miti. Inaonekana ni tukio la upandaji miti shuleni ambapo wanafunzi wanahusishwa katika kujifunza na kushirikiana katika juhudi za uhifadhi wa mazingira.

Ni ndege mweupe mwenye miguu mirefu nyekundu na ndomo refu mpana kama kijiko amesimama ndani ya maji. Ndege huyo anaonekana akichunguza maji akitafuta chakula.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wamevalia fulana za rangi angavu, kama vile kijani kibichi na njano, wakishiriki katika zoezi la upandaji miti. Watu hawa wamejishughulisha na kupanda mimea michanga kwenye udongo wenye matope wakitumia mikono yao na labda zana ndogo.

Kundi la watu wengi ambao wamevalia sare za bluu zinazofanana wamesimama nje karibu na rundo la miche ya miti linaonekana kama wanashiriki katika shughuli ya upandaji wa miti labda kama sehemu ya tukio la jumuia.

Ni mto wenye maji mengi na machafu labda kutokana na mafuriko. Kando ya mto kuna makaazi yaliyojengwa kwa hali duni yanayoonekana kuwa yameathiriwa na taka nyingi zilzorundikana, ikionyesha mazingira magumu na uchafuzi.

Msafara maarufu wa magari ya abiria na magari ya utalii, yaliyokuwa yakitumika kwa safari za kutazama wanyama pori, yakisafiri kwenye barabara ya vumbi iliyokauka kukiwa na mimea michache upande wa kulia na kushoto wa barabara.

Kuna miti kadha mikubwa na yenye majani mengi. Baadhi ikiwa na vigogo vinene linaloonekana kama kuna aina tofauti za miti. Eneo lote limefunikwa na nyasi fupi ya kijani kibichi ikionyesha kwamba labda inatunzwa vizuri. Kati chini ya mti kuna benchi au meza ndogo ya bustani ikionyesha kuwa eneo hili linaweza kutumiwa kwa ajili ya kupumzika.

Ni mto uliochafuliwa sana na takataka na uchafu mwingi, huku maji yakionekana meusi. Kuna kingo zenye nyasi na pia takataka zimerundikana. Juu ya mto, kuna daraja la kupita magari na watu. Mbali zaidi, kuna magari yanayoonekana kupitia juu ya daraja.

Rundo kubwa la takataka na matope yakiwa juu ya kigari cha magurudumu kinachotumiwa kukusanya taka. Watu wawili wanaonekana kuwa wafanyakazi wa usafi wako karibu na rundo hilo. Mmoja amevaa sare Kaki na mwingine amevaa vazi la kuonekana kwa urahisi, buti za kijani kibichi na kinga nyekundu akionyesha kuwa wanashughulikia taka

Mto unaonekana ukiwa mchafu sana labda umechafuliwa na taka. Maji yake yana rangi ya kijivu jeusi na kuna taka mbalimbali zikiwemo chupa za plastiki na vitu vingine vinavyoelea juu ya maji na kando kando ya kingo za mto. Kando ya mto upande wa kushoto ardhi inaonekana wazi na ina udogo mwekundu na kuna mimea michache iliyotapakaa.

Bomba kubwa la samawati likinyakuliwa chini na mashine kubwa ya manjano ambayo inaonekana kuwa ni aina ya kreni maalum kwa ajili ya kazi nzito. Bomba hilo linaonekana kuwa na umalizishaji laini na wa kung'aa na lina mikanda miwili minene inayoweza kuwa ya nailoni.

Vifaru wawili wanavuka njia ya udongo katika mandhari ya Savana lenye nyasi ndefu na miti michache. Njia hiyo inaonekana kupinda na kuenda mbele. Anga ni bluu na kuna mawingu hafifu.

Ni kundi la watu wakiwemo wanaume na wanawake wengi waowakiwa wamevalia mavazi yaliyoonekana kuwa ya kitamaduni ya kimaasai. Wanaume wawili wako angani wakiruka kwa kuruka ruka huku mmoja wao akiwa na kofia kubwa yenye manyoya. Kundi lote linaonekana kufurahia.

Ni ndovu mdogo anayetembea kwenye ardhi yenye vumbi. Inaonekana kuwa na rangi ya kahawia nyekundu, pengine kutokana na matope. Masikio yake ni makubwa, kama ilivyo kawaida kwa ndovu. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa nyikani.

An animal keeper is feeding a baby elephant a bottle of milk while another baby elephant is sleeping on the ground close to a water pond. Other people are seen in the background watching, the area has red soil and a few trees

Ni barabara yenye shughuli nyingi inaonekana imenyata maji ya mvua huku magari yakipita. Kuna ishara ya barabara yenye mtu akivuka barabara ikiashiria ya kwamba ni mahali ambapo ni penye kivuko cha waenda kwa miguu. Baadhi ya watu wamesimama kando ya barabara wakiwa wamevalia makoti, ishara kwamba huenda kuna mvua.

Ni barabara pana yenye vichoro vingi ikiwa na magari machache yanayoenda pande zote mbili. Kuna basi la buluu upande wa kushoto na magari meupe kadhaa upande wa kulia. Barabara hio ina alama za barabarani na miti upande wa kushoto. Pia kuna uoto wa asili kando ya barabara huku majengo yakionekana kwa umbali.

Matatu yenye rangi nyingi za buluu, kijani kibichi, chungwa na nyeupe ikiwa na maandishi mbele, imeegeshwa karibu na lori jeupe kubwa na nyuma kuna kituo cha mafuta na jengo lenye mabango mawili. Watu kadhaa wamesimama karibu matatu hioo. Barabara inaonekana kuwa na unyevu unyevu.

Ni mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi ikiwezekana katika mji. Kuna magari mbalimbali barabarani likiwemo basi la abiria na gari ndogo la kibinafsi. Watu wachache wanaonekana wakitembea kando ya barabara au wakivuka barabara. Majengo yanaonekana nyuma na miti imepandwa kando ya barabara.

Barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa watu, magari na pikipiki. Katikati ya picha kuna basi dogo jekundu lililoandikwa baraka na pia inaonyesha isuzu. Upande wa kulia wa basi kuna magari mengine na umati wa watu wanaotembea. Kuna mabango ya matangazo pande zote za barabara.

Gari la abiria ndogo matatu, lenye rangi ya kijivu na mistari ya rangi na machungwa na bluu, liko mbele kabisa. Likionekana kuelekea mbele, limeandikwa Super Metro na lina nambari ya usajili. Mlango wa abiria umefunguka, na kuna mtu anaonekana ndani ya gari.

Ni basi la citi hoppa limeegeshwa barabarani huku watu wengi wakiwa wamesimama karibu nalo. Wengine wanaonekana wakipanda, kushuka, kutoka kwenye basi hili. Mandhari ya jiji yenye majengo na miti yanaonekana nyuma.

Ni foleni ya magari ambayo yamejipanga vizuri. Magari madogo yanaitwa matatu yakishika barabara upande wa kushoto wa barabara. Kuna njia ya waenda kwa miguu na pia kuna uzio wa chuma. Majengo yanaonekana kwa mbali upande wa kulia wa barabara yakipamba mandhari ya jiji. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu kidogo.

Ni basi la abiria ambalo linaonekana kuwa katika mwendo ikitoa moshi kutoka nyuma. Basi hilo lina rangi ya bluu na kijivu, kuna watu wengine wako ndani ya basi na pia wengine wamesimama nje kando ya barabara. Kuna miti na majengo nyuma na hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu.

Daraja la kupitia chini ya barabara likiwa na rangi ya manjano na kuta za matofali. Kwenye pande zote za daraja, kuna nembo. Chini ya daraja kuna barabara na basi dogo la abiria lenye rangi ya buluu na manjano linaloonekana likipita. Kulia kwa picha, kando ya barabara, kuna kundi la watu wamesimama.

Ni kundi la watu wengi, wengi wao wakiwa wanaume wamesimama kando ya barabara wengine wakisubiri usafiri. Inaonekana ni mchana kutokana na mwanga ingawa hali yao inaoekana kuwa na mawingu a imetoka kunyesha kwani barabara inaonekana kuwa mvua kidogo na kuna nyasi zenye unyevunyevu.

Barabara pana yenye njia nyingi za magari, inaonekana kuwa ni barabara kuu au barabara ya haraka. Kuna nguzo za taa barabarani pande zote mbili za barabara. Pia kuna daraja la chuma la waenda kwa miguu linalovuka barabara ikiwa rangi ya kijani kibichi likionyesha kuwa limeundwa kwa ajili ya usalama wa watembea kwa miguu kuvuka barabara hiyo kubwa.

Ni barabara yenye shuguli nyingi iliyokuwa na majengo na mabasi na magari yanayosimama. Inaonekana kuwa eneo la kibiashara. Kuna mabasi kadhaa na magari ndogo yaliyopangwa kando ya barabara, baadhi yakiwa na mistari ya njano ambayo ni ya kawaida kwa usafiri wa umma.

Ni mandhari ya barabara yenye majengo ya ghorofa huenda ikiwa katika mjini nchini Kenya. Kuna magari yaliyosimama au yakitembea polepole barabarani. Majengo yamepambwa kwa mabango na matangazo mbalimbali baadhi yakiwa na maandishi ya kiswahili. Mwangaza wa jua unaonekana kuakisi kwenye baadhi ya nyuso za magari na majengo kuashiria kuwa ni mchana.

Ni barabara yenye shughuli nyingi ikiwezekana jijini ikiwa na magari mengi yakiwemo mabasi, malori ya saruji, magari madogo na magari ya kubebea abiria. Kuna watu barabarani na pia ishara ya trafiki yenye pembetatu nyekundu na alama ya mshangao nyeusi.

Magari mawili meupe yanayo fanana yameegeshwa kando ya barabara yakipakiwa. Magari yote yana vibandiko vya manjano na kuandika. Nyuma ya magari kuna majengo yenye mabango mbali mbali ya matangazo.

Ni barabara enye shuguli nyingi ikiwemo daraja, magari ya mizigo, magari mengine na watu wanaotembea kando ya barabara. Kuna miti mingi ya kijani kibichi upande wa kushoto na bango la Royal mabati inaonekana kwa mbali. Hai ya hewa inaonekana kuwa na mawingu kidogo.

Mabasi mawili makubwa yenye rangi nyekundu yameegeshwa kando ya barabara. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye barabara hiyo wengine wakiwa wamebeba mifuko. Majengo marefu yana jaza mandhari ya nyuma yakionyesha mazingira ya mijini.

Ni barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa magari na watu wanaotembea kando ya barabara. Inaonekana kupigwa mchana kutokana na mwanga mkali na magari mengi ya aina tofauti yaliyojipanga kwenye foleni yakionyesha huenda kuna msongamano wa magari.

Afisa wa polisi wamesimama barabarani wakiwa wamejikinga umbrella . Kuna taa za barabarani zenye rangi nyekundu zikionyesha kuwa magari yanapaswa kusimama. Barabara inaonekana kuwa na unyevu labda kutokana na mvua.

Ni treni ya abiria yenye rangi ya zambarau na nyeupe ikisimama kwenye reli. Treni inaonekana kupitia uzio wa waya ambalo karibu na ulinzi na hiivi kufanya treni ionekane kwa ukungu kidogo . Nyuma ya treni kuna miti na majengo.

Ni barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na mabasi mengi yaliyojaa na watu wakitembea kwa miguu. Majengo marefu yanapakana na barabara. Kuna mabasi mawili makubwa ya rangi ya chungwa yanayoonekana mbele moja ikiwa upande wa kushoto na jingine kulia.

Ni msongamano wa magari barabarani katika mazingira ya jiji. Kuna mabasi kadha yaliyopaki upande mmoja wa barabara ikionekana kuwa katika foleni . Katikati ya barabara kuna pikipiki kadha zikipita baadhi zikiwa na abiria. Majengo marefu yanaonekana nyuma yao.

Mtaa wenye shughuli nyingi ikiwa na watu, magari na majengo. Watu pale wamevaa sare zinazoonekana kuwa za maafisa au polisi. Kuna magari meupe barabarani na majengo marefi yanaonekana nyuma.

Ni barabara yenye shughuli nyingi ikiwezekana jijini kutokana na aina ya magari na mazingira yanayoonekana. Kuna barabara iliyotengenezwa kwa lami huku mvua ikionekana kunyesha hivi karibuni kama inavyodhibitishwa na maji yaliyotuama pembeni mwa barabara na nguo za watu.

Ni barabara kubwa yenye magari na watu wanaotembea. Kando kuna daraja ndefu la wanatembea kwa miguu lenye kuta za rangi ya buluu linalovuka barabara hiyo. Barabara yenyewe ina njia kadha na alama za barabarani. Upande wa kushoto wa barabara kuna watu wachache wanaotembea kwenye njia iliyotengwa kwa watembea kwa miguu.

Eneo la barabara lenye watu na mabasi mawili yaliyosimama. Basi lililo katikati lina rangi ya kijani kibichi na nyeupe. Watu kadhaa wamesimama karibu na mlango wa basi wengine wakiwa wamevalia sare zinazoashiria kuwa wanaweza kuwa wafanyikazi wa basi.

Mtu ameshikilia bango yenye namba nne, chini ya bango hilo kuna bango ndogo lenye hamsini na iliyoandikwa, amevaa fulana ya kijani kibichi na kofia. Wanaume wengine wanaonekana wamesimama karibu naye na kupita.

Ni barabara yenye shughuli nyingi jijini. Inaonyesha matatu kadha ambazo ni mabasi madogo, yanayotumika kwa usafiri wa umma ikiwa yameagishwa kando ya barabara. Kuna watu pia wanaotembea kando ya barabara baadhi yao wakiingia na kutoka kwenye matatu.

Mfereji mrefu mchafu ulioko wazi unaelekeza mbali. Kandokando ya mfereji kuna ardhi iliyochimbwa ikionyesha udongo wa rangi ya kahawia na mawe madogo. Katika umbali kuna vifaa vya vizito vya ujenzi vingine kichimba kazi na majengo machache. Hali ya hewa inaonekana kuwa na jua kali ikipendekeza ujenzi unaendelea.

Ni kiwanda kikubwa cha zamani cha chuma chenye miundo mirefu ya metali iliyo na kutu. Mabomba makubwa na matanki kinakaa chini ya anga la bluu lililo wazi. Inaonekana kuwa mahali palipoachwa au kusimamishwa shughuli la kutoa hisia ya viwanda vilivyopita.

Virundo kubwa la mabomba meusi ya plastiki yakiwa yametandazwa kwenye eneo lenye mchanga. Mabomba haya yanaonekana kuwa ya ukubwa tofauti baadhi yakiwa marefu na mapana na mengine mafupi na mebamba. Yamepangwa kwa namna iliyopangwa na kuna mistari kadha na mirudo. Jambo linaloonyesha kuwa yamekusudiwa matumizi maalum.

Bomba la maji lililouganishwa na vali ya kudhibiti mtiririko wa maji. Bomba lenyewe linaonekana kuwa la plastiki nyeusi na limeuganishwa na vitu vya rangi ya buluu. Katikati ya unganisho, kuna vali ya chuma ambayo ina mpini, rangi ya dhahabu, unaotumika kufunga mtiririko wa maji.

Kwenye sehemu ya ndani ya nyumba iliyopikwa kupitia nanga, upande wa kulia kuna kiaa kinachoonekana kama mashine ya kusafisha maji ya mfumo wa ukuzaji kwenye matangi ya bluu na mabomba. Chini yake kuna vifaa vya rangi ya manjano na nyeupe vilivyo unganishwa.

Mtazamo wa juu wa barabara. Watu kadhaa na troli ndogo wanaonekana barabarani na mabati yaliyopindika yanatumika kama uzio upande mmoja. Bomba ndefu za kijivu zimelala upande wa pili wa barabara na nyaya nyingi zikining'inia kutoka nguzo ya nyuma upande wa kulia.

Rundo kubwa la takataka vikiwa limetupwa karibu na maji. Takataka hizo zinaonekana kuwa za aina mbalimbali ikiwemo plastiki, nguo na vitu vingine vinavyotumika. Hii inaashiria uchafuzi mkubwa wa mazingira haswa maji.

Bomba la chuma linatoa maji ambayo inaonekana kutiririka kwa kasi na kutengeneza vijito vingi vidogo vidogo. Bomba lenyewe linaonekana kuwa la zamani likiwa na sehemu zilizokolea rangi na kutu kidogo na limewekwa kwenye ukuta unaoonekana kuwa wa zege.

Ni rundo kubwa la takataka zilizotapakaa ardhini karibu na ukuta wa matofali. Kuna nguo za rangi mbalimbali, mifuko ya plastiki na uchafu mwingine, zote zikichanganyikana na udongo. Baadhi ya mimea midogo inaonekana ikiwa kati ya takataka hizo.

Ni rundo kubwa la takataka kwenye ardhi karibu na mto mdogo. Kuna miti na majengo kadhaa nyuma ikionyesha mazingira ya mjini. Takataka hizo zimeenea sana na kuashiria uchafuzi wa mazingira.

Bomba la kijani kibichi la maji likiwa limeunganishwa na kiunganisho cha buluu katikati na sehemu ya bomba ikiwa imezikwa ardhini yenye udongo kavu na

Lori la bluu lililopakia mifuko mingi ya taka linaonekana likiwa limeegeeshwa kando ya barabara na kuna mtu mmoja amesimama karibu nalo na mwingine akipanda baiskeli. Nyuma ya lori kuna miti na majengo kadhaa.

Mfereji mrefu mwembamba uliojaza maji meusi yenye matope, na maji zinaonekana katikati. Ardhi iliyochimbwa imerundikwa kando ya mfereji. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa eneo la vijijini lenye majengo machache na miti inaonekana mbali inaonekana kama shughuli ya ujenzi.